Hapa ni pahali pa kutolea huduma za serikali kwa wananchi. Kuna wale ambao wameketi na wamevalia barakoa na sare au nguo maalum ya kuonyeshana wao ndio wanapeana huduma hizo za serikali kwa wananchi ambao mmoja amesimama mbele yao na wengine wameketi.

Huu ni mkutano wa kisiasa ambapo wananchi wa Kenya wamejitokeza ili kushangilia au kuskiza mwanasiasa mmoja na kuwa na furaha sana na kuna wenye wameinua mikono juu na kuna wenye wamebeba bendera ya Kenya.

Huo ni mkutano wa kisiasa ambapo kuna mwanamke aliyeshikilia mwavuli umeandikwa, mama, miradi ambaye ni Millicent Omanga, na kuna watu wengine kando yake ambao wanaashiria kuwa wanataka ama wanapenda huyu mama ambaye anaitwa Millicent.

Hapa ni pahali ambapo panatolewa huduma za serikali kwa wananchi. Kuna mwanaume mmoja aliyeketi mbele ya tarakilishi na amevalia barakoa na shati jeupe ambalo ni sare ya wahudumu wa hapa ili aweze kuhudumia watu.

Hawa ni vijana ambao wanacheza mpira wa kandanda katika uwanja huu. Nyuma kabisa kuna pahali watu wameketi na ni wengi sana. Hao ni mashabiki wa timu hizi, wamekuja kuhudhuria na kuangalia vile vijana wanaendelea kucheza.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kandanda, ambao wanafanya zoezi ili kuweza kujitayarisha kwa mchezo ambayo ni wanaenda kucheza. Hii ni kuashiria kuwa serikali inaruhusu vijana kujihusisha katika michezo mbalimbali.

Hapa ji pahali pa kutolea huduma za serikali kwa wananchi. Kuna watu wawili ambao wameketi mbele ya tarakilishi na wamevaa suti. Hao wawili wamevaa sare ambayo inaonyesha wao ni wahudumu hapa na kuna mwanapolisi mmoja mwanamke ambaye amekuja kupata huduma hizo.

Huu ni mkutano wa kisiasa, kuna mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuwa anatoa hoja ama anaongelesha wenzake na nyuma yake kuna watu wengine wamevalia kofia iliyoandikwa tuko pamoja.

Watu wengi sana ambao wamebeba bendera ya Kenya mkononi na wengine wamevalia rangi iliyo ya bendera, wengine wameinua mikono juu na wengine wako na vitu ambazo wanapuliza kutoka mdomoni.

mwanaume mmoja ameketi na kujishika tama , akimwangalia mwanamke aliyeketi mbele ya tarakilishi na wako wawili ambao ni wahuduma katika ofisi, ili waweze kumhudumia ama kupewa huduma za serikali.

Hawa ni vijana wanaocheza mpira wa kandanda, hii ni kuashiria kuwa serikali inaruhusu vijana wa nchi kujihusisha katika michezo mbalimbali au wanawapea msaada wanaohitaji ili kuweza kucheza.

Hii ni ofisi au pahali ambapo huduma za serikali hutolewa. Kuna wale ambao wameketi na wamevaa nguo nyeupe ambao ni wafanyikazi wa huku na kuna polisi ambaye amesimama. Amekuja kupokea huduma eneo hili la kupeana huduma hizo.

Hawa ni vijana wanaocheza mpira wa kandanda. Nyuma yao kuna watu ambao wamejitokeza ili waweze kuhudhuria na kushangilia mchezo unapoendelea kuchezwa. Mmoja amewekelea mpira huo kwa kichwa chake.

Hapa ni pahali ambapo wananchi wa kawaida wanaweza pata huduma zao za serikali. Kuna wale ambao wamevalia sare maalum kama mwanamke aliyesimama ili aweze kuhudumia hao wengine ambao wameketi na kungojea wahudumiwe.

Hapa ni pahali ambapo huduma ya serikali inatolewa kwa wananchi. Kuna watu kadhaa na kama wote wamevaa nguo au sare isipokuwa mwanamume mmoja ambaye amevalia suti. Hao wenye waliovaa sare ni wenye wanatoa huduma hizo kwa wananchi.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kandanda ambao wanaomba ama wanaongea ili waweze kuendelea kucheza mpira wao. Hii kuashiria kuwa serikali inaruhusu ama kusaidia vijana kuweza kujihusisha katika michezo.

Huo ni mkutano wa kisiasa ambapo kuna wafanyikazi wa serikali ambao wana salimiana mkono au wanasiasa, na nyuma yao kuna jaji wa koti kuu la Kenya. Wamesimama na wamevaa nguo ya majaji wa koti.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kandanda na wanaendelea kucheza. Nyuma kabisa kuna watu ambao wameketi wengi sana na wamekuja kuhudhuria mchezo huu ili waweze kuangalia na kushangilia wakiendelea kucheza.

Huu ni mkutano wa kisiasa ambapo rais William Ruto amekuja au ametembelea watu wa eneo hili. Kuna wale mbao wanamsalimia na bado wengine wameinua mikono juu ili waweze kumsalimia.

Hapa ni pahali ambapo huduma za serikali zinatolewa kwa wananchi. Kuna wale ambao wamevaa sare na kuna mwanamke aliyeketi mbele ya tarakilishi, ambaye anahudumia mwananchi mmoja. Amekuja kupata huduma hizo.

Huu ni mkutano wa kisiasa ambapo wananchi wengi wamejitokeza, wakiwa wamevalia nguo iliyo na rangi ya bendera na kuna wale ambao wamebeba bendera ya Kenya kuashiria kuwa wanapenda nchi yao ya Kenya.

Hapa ni pahali pa kutolea huduma za serikali kwa wananchi. Kuna wamama wawili ambao wameketi mbele ya tarakilishi na wamevalia barakoa na sare ya wafanyakazi wa hapa. Hii ni kuashiria kuwa serikali inatoa huduma muhimu kwa wananchi.

Hawa ni mashabiki wa timu ya Gor Mahia na wamekuja kushangilia timu yao inapoendelea kucheza. Kuna wale ambao wamevalia kofia na kuna wale ambao wamejifunika uso wasionekana. Hii ni kuashiria kuwa wanaruhusiwa kujihusisha katika michezo mbalimbali.

Huu ni mkutano wa kisiasa. Kuna rais William Ruto ambaye anaapishwa na jaji mkuu, ambaye aliye kando yake kwa mkono wa kulia. Nyuma yao kuna watu wengi sana ikiwemo majaji wengine na wanasiasa wengine.

Hapa ni pahali ambapo huduma za serikali zinatolewa kwa wananchi. Kuna wale ambao wamevaa sare na wameketi chini na wanahudumia wananchi ambao wamekuja na kuna wale ambao wamesubiri na wanaohudumia hawa wananchi wako na tarakilishi ya kueka tarakimu.

Hawa ni mashabiki wa timu ya kandanda ya Tusker, ambao wamekuja pahali hapa ili kuweza kushangilia timu yao ikiendelea kucheza mpira huo. Hii ni kuashiria kuwa serikali inaruhusu vijana kujihusisha katika mambo ya michezo mbalimbali.

Watu wanne wamesimama nyuma ya tarakilishi au meza na wamelipa hadhi au ofisi za kutolea huduma za serikali. Waliovalia sare ni walioajiriwa hapa ili kutoa huduma hizo kwa wananchi wanaokuja kuzitafuta.

Hapa ni pahali ambapo huduma za serikali zinatolewa kwa wananchi, kuna watu ambao wamesimama wanaonekana kuwa ni maofisa wa serikali pamoja na wafanyikazi wa ofisi hii, wakiendelea kuongelesha wananchi ambao wamekuja kupokea huduma hizo.

Hapa ni pahali au ofisi ambayo huduma za serikali zinatolewa kwa wananchi. Kuna wale ambao wamevaa sare na ni wafanyikazi katika ofisi hii ndio waweze kuhudumia wananchi wanapokuja katika ofisi hii.

Hawa ni mashabiki wa timu ya mpira inayojiita Al-azizia FC. Wafuasi hawa ni wengi sana na wamekuja kuhudhuria timu yao ikicheza mpira. Hii ni kuashiria kuwa serikali inaruhusu vijana kujihusisha katika mambo ya michezo mbalimbali.

Mwanaume aliyevalia suti ameketi chini karibu na meza na mbele yake kuna tarakilishi mbili. Anawahudumia wananchi ambao wamekuja kupokea huduma zenye yeye anazitoa eneo hili.

Hapa ni pahali ambapo huduma zinatolewa kwa wananchi. Kuna wanaume ambao wameketi kwa chini karibu na meza na wameshikilia karatasi na kalamu, na kuna msichana mmoja ambaye amekuja ili aweze kuhudumiwa na wanaume hawa.

Hapa ni pahali ambapo huduma za serikali zinatolewa kwa wananchi. Kuna wale ambao wameketi na wako na karatasi na kalamu ya kuandikia na wanaongelesha wananchi ambao wamekuja na wamesimama ili kupokea huduma hizo.

Hapa ni ofisini ambapo huduma za serkali zinapeanwa. Walioketi chini na wamevaa zare ni mahuduma wa wafanyi kazi wa serkali ambao wanatoa huduma hizi na kuna mwananchi mwanaume ambao amevaa barakoa amekuja ili apate huduma hizo.

Hapa ni pahali pa kutolea huduma za serikali kwa wananchi. kuna mwanamke mmoja aliye ndani ya ofisi na amevalia sare au shati nyeupe ili kuonyesha yeye ni mfanyikazi wa serikali na anasaidia kutoa huduma hizo hapa.

Huu ni mkutano wa kisiasa, kuna wananchi wengi wamejitokeza katika hafla hii na wengi wamevalia nguo ambazo ziko na rangi ya bendera ya Kenya na wengine wamebeba bendera yenyewe mikononi mwao.

Hapa ni pahali ambapo huduma za serikali zinatolewa kwa wananchi. Kuna wanaume wawili ambao walioketi na wako na kalamu kwa mkono yao na wanaandika. Inaonekana kuwa wanapiga sahihi ama wanaandika chini tarakimu za eneo hilo.

Hii ni shuguli ya uhamisishaji kuhusu usuluhishi wa migogoro kama mbinu mbadala ya kutatua matatizo bila kupitia kesi rasmi mahakamani. Watu waliokusanyika hapa wanaonyesha mshikamano.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kandanda, na nyuma kabisa kuna watu ambao wameketi, na wengine kusimama ili kudhuria mchezo huu wanaopenda. Hii ni kuonyesha kuwa serikali ina ruhusu vijana kujihusisha katika michezo mbalimbali.

Hawa ni vijana ambao wanacheza mpira wa kandanda katika uwanja huu. Hii ni kuashiria kuwa serikali inaruhusu vijana kujihusisha katika michezo mbalimbali kama ya kandanda na ingine ama inawapea msaada mbalimbali.

Hawa ni mashabiki wa timu inayocheza na wamekuja kushangilia timu yao ikiendelea kucheza. Kuna mmoja aliye na firimbi mdomoni na kuna wale wamevaa nguo iliyo na rangi ya bendera ya Kenya.

Hawa ni mashabiki wa timu ya mpira ambao wamekuja kushangilia eneo hili. Ni wengi sana na wana furaha na wanainua mikono yao juu. Hii ni kuashiria kuwa serikali inaruhusu vijana au watu wa nchi kujihusisha katika shughuli za michezo mbalimbali.

Hawa ni wananchi waliovaa nguo rasmi ili kuonyesha wao ni kikundi fulani cha siasa ama wako upande fulani ya siasa, na wamekusanyika hapa ili kuonyesha uzalendo wao na upendo wao katika kuhudhuria mambo ya siasa.

Hawa ni wananchi wamehudhuria mkutano wa kisiasa ili waweze kusikiza wanasiasa wanasema nini. Hii inaashiria kuwa kuna uhusiano mwema katika wananchi na wanasiasa. Pande zote zinasikizana na zinaelewana.